Mfumo wa bustani ya nyumbani wa kupanda mboga kwa kutumia njia ya kisasa ya hydroponiki. Mboga aina ya lettuce zimepandwa ndani ya chombo cheusi kilichowekwa juu ya jukwa la mbao na chini kuna ndoo nyeupe inayohifadhi maji au virutubisho huku bomba likisambaza maji kwa mimea.